Noti za elfu moja za Kenya zimepangwa kwa ustadi katika sehemu flani. Zina maandishi yanayosomeka Kenya na jengo ya Kenya na sanamu ya aliyekuwa rais wa kwanza wa taifa

Duka la kuuza magari, linavutia kwa usafi wa hali ya juu na mpangilio wa kupendeza. Magari mengi ya kupendeza yameegeshwa yakingoja wateja niya rangi tofautitofauti.

Duka la kuuza viatu ina viatu vingi, pia rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, manjano, kijani na rangi zingine nyingi za kupendeza. Wateja wanatembea kuchagua viatu walivyopendezwa navyo.

Noti mpya ya shilingi elfu moja ya Kenya imeshikiliwa na mtu fulani wa madaha. Ina maandishi ya Kenya, majengo ya Kenya na sanamu aliyekuwa rais wa Kenya na muuli wa Kenya pia.

Kibanda cha kuuza viatu kimeundwa kwa mbao kina viatu vingi vilivyopangwa kwa laini tofauti tofauti kwa ustadi. Viatu vyenyewe ni vya tofauti kimtindo na kirangi, rangi za nyeupe nyeusi nyekundu na rangi, nyingine zapendeza.

Kibanda cha kupendeza cha kibiashara, imeundwa kwa kutumia mabati na chuma. Ina rangi tofauti tofauti kama vile kijani kibichi, nyeupe na samawati. Maandishi yanayosoma M-Pesa yanaonekana.

Duka la kuuza maziwa na bidhaa nyingine za maziwa linapendeza. Wateja wengi wamesimama mbele ya duka hilo kupingana bei ya maziwa. Wengine wanataka kushukishiwa bei ili waweze kununua.

Maeneo haya ni maeneo ya kibiashara maduka matatu moja limefungwa na mawili ya milango ya samawati limefunguliwa na katikati la kuuza maziwa na mtu amesimama mlangoni.

Jengo kubwa la kupendeza limejengwa kwa ustadi, chini ni duka la kuuza maziwa na bidhaa zingine za maziwa. Mteja anatembea kwenda kununua bidhaa hizo na gari limeegeshwa nje ya jengo hili.

Gari kubwa jeupe aina ya toyota la kubeba abiria, limeegeshwa katika mazingira safi katika shamba la mtu binafsi sehemu ya barabarani. Lina magurudumu ya kupendeza.

Jumba kubwa la kibiashara limeundwa kwa muundo wa kisasa. Lina madirisha mengi na kuta zilizoundwa kwa matofali na simiti na mchanga wa changarawe. Nje kumeegeshwa gari la polisi.

Maeneo ni ya kibiashara. Magari matatu yameegeshwa nje ya duka la kuuza viatu la bata. Mawili ni meupe, la kati kati ni jeusi. Nyuma ni jengo kubwa linalovutia.

sehemu hii ni ya kiabishara ina duka kubwa lililopangwa kwa mpangilio wa kupendeza kuna maandishi ya Mpesa rangi tofauti tofauti kama nyeupe na rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume mtanashati aliyevaa suti nyeusi, amesimama kando ya gari shangingi la rangi nyeusi, amelishika kwa madaha. Ametengeneza nywele zake za kipilipili, kwa muundo wa kuvutia wasichana.

Duka la kuuza kanga, limepangwa kwa ustadi. Lina kanga tofautitofauti za rangi tofauti tofauti kama vile zambarau, nyeupe, nyeusi na rangi zingine za kupendeza.

Kampuni kubwa imejengwa kwa ustadi. Ni kampuni ya kutengeneza magari. Magari yanayoonekana ni aina ya basi ndogo. Yana rangi rangi tofauti za kupendeza kama vile manjano na meupe.

Ndizi nyingi za kupendeza zimeiva. N Zimepangwa sehemu maalum sokoni kwa minajili ya kuuzwa. Ndizi zenyewe zinapendeza na zinawavutia wateja tofauti tofauti.

Duka la kuuza bidhaa tofauti tofauti limejengwa kwa ustadi. Linatoa pia huduma za M-pesa. Lina mteja ambaye ananunua kitu na ameegesha baiskeli yake nje. Wateja wengine wanasubiria huku wamekalia pikipiki.

Mikono miwili ya mtu imeshika simu, simu yenyewe inapendeza ni simu ya kisasa. Upande wa mbele wa simu una kiwambo cha rangi nyeusi, amefungua upande wa M-Pesa na anataka kulipa au kutuma pesa.

Gari la kubeba maiti la rangi nyeupe na nyeusi limepakiwa mahali maulumu. Mazingira ni safi na upande wa nyuma unaonekana vitu vingi vya kuosha magari.

Noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya za kitambo, zimeshikwa na mkono wa mtu fulani. Noti zenyewe zina picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya, mhuri wa serikali na usajili wa pesa hii.

Sehemu maalum la kuuza zao la nyanya. Watu wamesimama kupanga nyanya hizo katika kreti tofauti tofauti. Kuna kreti moja mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili na kadhalika za nyanya.

Kibanda cha kuuza matunda kina matunda mengi ya kupendeza. Nyanya, ndizi zilizoiva, ndizi mbichi, pilipili hoho na machungwa yamepangwa kwa ustadi.

Magari shangingi ya rangi tofauti tofauti, kama vile meupe na meusi yameegeshwa katika kiwanja cha kuuza magari. Upande wa nyuma kunaonekana miti mirefu na mingine mifupi.

Mazingira haya ya kibiashara yameundwa yakaumbika. Kuna duka la M-Pesa na duka la kuuza vinywaji. Maduka yenyewe hayana wateja. Yamefunguka kusubiria wateja waje wahudumiwe.

Posta ya bima ya afya ya COVERBORA MEDICAL inavutia na watu wawili ambao ni wahudumu wa afya na mteja. Mhudumu wa afya amevaa mavazi maalum ya kazi na anashiriki kwa patilishi hii.

Mwanamke aliyevaa mavazi maalum ya kazi yake, ana nywele ya kupendeza. Amesimama karibu na mashini ya ATM, kutoa pesa za matumizi ya shughuli zake.

Vibanda vya kuuza vyakula vinapendeza. Vimeundwa kwa muundo fulani kwa kutumia mbao. Ndizi, vitunguu, viazi vitamu na maboga ya kisasa yanauzwa katika kibanda hicho.

Lori kubwa la kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine, lina magari nyingi ya rangi tofauti tofauti. Kuna magari meupe na samawati, pia meusi. Ni katika barabara ambalo halina magari mengi.

Huduma ya kutangaza uzuri wa bima katika simu inapendeza. Ina maandishi na picha za kufurahisha. Kuna mtu aliyeshika simu akitazama vitu kadhaa kwenye simu hiyo. Maandishi yameandikwa kwa rangi nyeupe. Simu ni nyeupe na mtu ni mweusi.

Posta ya bima ya afya, ina picha na maandishi ya kupendeza. Ina nambari za simu zilizoandikwa kwa wino mweusi, picha ya mwanamke mrembo aliyevaa mavazi maalum ya kazi. Anabonyeza kipakatalishi.

Picha hii ni ya rangi tofauti tofauti kwa pamoja kama vile nyeusi, nyeupe, samawati na rangi zingine, yameegeshwa chini ya jumba kubwa katika maeneo ya kibiashara. Ni magari yanayouzwa. Upande mwingine pikipiki na vitu vingine vinaonekana.

Kibanda kilichojengwa kwa mabati na mbao kina viatu vya kupendeza. Viatu vya akina dada vimepangwa kwa ustadi kuwavutia wanunuzi. Muuzaji amesimama kando ya kibanda hicho kusubiria wanunuzi.

Magari mapya ya rangi tofauti tofauti kama vile meupe, mekundu na ya samawati, yameegeshwa katika sehemu fulani ya kuuza magari. Mazingira ya mahali hapo yanafurahisha. Kuna miti inayoonekana kwa mbali, miti mirefu mirefu na mingine ni mifupi.

Gari kubwa la rangi ya machungwa, la kusafirisha magari ya watu binafsi, limebeba magari mengi ya rangi tofautitofauti. Kuna magari meupe, kuna gari jeusi, gari jekundu na gari la rangi ya manjano. Nyuma yake kuna miti iliyopandwa kwa ustadi.

Mazingira mabovu ya kibiashara yanakiuka kanuni za kiafya. Mazingira yenyewe yana matunda mengi kama vile maembe, ndizi na bidhaa zingine. Wateja wanatembea kwa kuhangaika wakitafuta bidhaa katika soko hili.

Bodi ya bima ya afya ina maandishi mengi makubwa na madogo na picha ya familia ya baba mama na mtoto aliyeinuliwa juu na wazazi wake. Waandishi yenyewe yanaambatana na bima hiyo.

Poster ya bima ya vyombo vya usafiri inafurahisha. Ina picha na maandishi mengi yanayoambatana na huduma hizo.

Gari dogo la rangi nyeupe limeegeshwa katika maskani ya mtu binafsi. Upande mwingine kunaonekana msitu wa miti mingi.

Noti hizi za shilingi elfu moja ya Kenya zimewekwa katika sehemu mliomo. Zina usajili wa Kenya, maandishi yanayosomeka Kenya na nambari ya shilingi elfu moja na majumba yanayopatikana nchini Kenya.

Posta ya biashara ya pesapal inapendeza. Ina maandishi makubwa ya rangi nyeusi na maandishi madogo. Ina picha za simu ambazo ni simu mbili na kijibango cha M-Pesa.

Duka kubwa la kutuma na kutoa pesa linapendeza kwa rangi zake za kijani kibichi na nyeupe zilizopakwa katika sehemu tofauti tofauti za duka hilo. Wateja wamefurika wengine wanatuma au wanatoa pesa.

Magari shangingi ya rangi tofauti tofauti. Yameegeshwa katika kiwanja cha sehemu fulani. Gari la karibu ni la rangi ya samawati. Magari mengine ni ya rangi tofauti kama vile meusi na meupe. Nyuma ya magari hayo kuna miti iliopandwa kwa ustadi.

Gari shangingi ya kupendeza yameegeshwa katika sehemu fulani ya kuuza magari. Sehemu yenyewe imezingatia usafi wa hali ya juu. Magari ni ya rangi nyeupe na yanafurahisha.

Gari jeupe la kupendeza limeegeshwa nje ya lango kuu. Gari lenyewe lina magurudumu meusi. Ni katika jengo hili linaloendeza limejengwa kwa miundo ya kisasa.

Mazingira haya ya kibiashara yana bidhaa nyingi, watu tofauti tofauti kama wauzaji na wanunuzi. Wauzaji wametulia na wanunuzi wanatembea wakichagua bidhaa wanazozitaka. Maembe, viazi mbatata, nyanya, mihindi na bidhaa nyingine zinauzwa.

Sehemu ya kibiashara ya kuegesha magari, ina magari mengi ya aina tofauti tofauti. Kuna magari ya lori, magari ya watu binafsi na magari mengine. Yana rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, meusi na samawati. Jengo kubwa linaonekana upande wa nyuma na limejengwa kwa simiti.

Duka ndogo la kuuza bidhaa limejengwa kwa ustadi. Nje ya duka hilo kunaonekana jokofu la kuuza soda na gululu . Watu wawili wamekaa nje ya duka lenyewe kwa starehe. Linaonekana limeandikwa maandishi ya M-Pesa na maandishi mengine.

Ni katika ofisi za kiwanja cha ndege, kuna ratiba ya ujio na miondoko ya ndege. Bendera za nchi tofauti tofauti zinaonekana za kupendeza. Kuna bendera ya Amerika, bendera ya India na bendera za nchi zingine.

Chapisho hili ni la kiwambo cha tarakilishi, mtu anajisajili kitu fulani. Upande wa juu, jisajili kuna maandishi inayosomeka, kopoko, kuna vibango ya kujaza na upande wa kujitambulisha.

Duka hili la kibiashara lina bidhaa tofautitofauti iliyopangwa kwa ustadi. Kuna maandishi ya M-Pesa, mlangoni na juu ya duka hilo. Nambari ya simu pia imeandikwa. Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Kibanda cha kuuza matunda kimepangwa kwa ustadi. Kibanda chenyewe kimeundwa kwa mbao na miti. Kina matunda tofauti tofauti kama vile nyanya, vitunguu na viazi mbatata.

Watu wawili , anayepewa na anayepeana, wako katika sehemu maalum. Mmoja anapeana funguo wa gari. Chini ya mikono yao kuna kijigari kidogo na penseli na kifaa cha kusaini mkataba.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Wanaume ni watanashati wana ndevu. Mwanamke ni mrembo kupindukia. Mwanaume mmoja amevaa suti ya kisamawati na tai ya zambarau, shati nyeupe anapendeza. Mazingira yana magari changengi na nyuma kunaonekana jumba kubwa.

Star ya bima ya magari ina picha na maneno yaliyoandikwa kwa wino wa rangi nyeusi. Picha ni ya kioo cha gari. Ina magari yanayoambatana kwa barabara fulani. Ina maandishi yanayoambatana na picha yenyewe.

Biashara ni kitu cha maana ambacho kinafaa kukuzwa na kila mtu. Mtu akijituma katika shughuli za kibiashara, anaweza kupata pesa nyingi na kujikimu mahitaji yake na mahitaji ya watu wake.

Poster ya bima ya afya, ina maandishi mengi na picha ya mwanamke mjamzito. Mwanamke mwenyewe ni mrembo wa kuvutia. Maandishi ya lugha ya Kiingereza yanayoambatana na bima hiyo pia yanasomeka kwa ufasaha.

Simu kubwa ya kupendeza ya rangi nyeupe na nyeusi imefunguliwa na kushikwa na mtu fulani ambaye anafanya shughuli za kulipa kitu fulani kwenye mtandao m-pesa.

Poster ya kampuni ya bima ya pikipiki ina maandishi mengi na picha ya pikipiki iliyoanguka. Maandishi yenyewe yameandikwa kwa rangi nyeupe na nyeusi. Rangi zingine za poster hiyo ni kama vile samawati, nyekundu na nyeusi.

Noti mbili za shilingi mia tano ya Kenya zinapendeza. Noti ya kwanza, inaonyesha upande wa mbele, ulio na picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri wa Kenya na upande wa pili unaonyesha majengo mashuhuri ya nchi ya Kenya.

Mazingira ya kibiashara yanavutia. Kuna samaki wengi wa aina tofauti tofauti waliochomwa kwa mafuta. Wamepangwa katika vibanda vilivyoundwa kwa mabati na chuma. Ni vibanda vya kupendeza. Wauzaji wamekaa kando ya vibanda hivyo wakisubira wanunuzi.

Maeneo haya ya kibiashara yana vibanda vilivyoundwa kwa mbao na mabati, kuna bidhaa za aina tofauti tofauti kama vile mishipi, shanga na bangili. Muuzaji amesimama kando ya kibanda chake kusubiria wanunuzi.

Mazingira ni ya jiji kuu. Majengo marefu marefu ya kupendeza yanaonekana upande wa nyuma . Gari la kubeba abiria jeupe limeegeshwa kando ya barabara linangoja kubeba wateja.

Mwanamke na mwanaume wameshika kijitabu kichambua kitu fulani cha kibiashara. Mwanaume ana nywele zilizosambaratika kama kinyesi cha mbuzi, mwanamke ana nywele ya kupendeza. Gari la kupendeza liko nyuma yao, ni gari jeupe, na ni mazingira ya kufurahisha mtu yeyote.

Matunda ya aina tofauti tofauti kama vile nyanya, pili pili hoho, ndimu, vitunguu na matunda mengine, yamepangwa kwenye makundi tofauti tofauti kuwavutia watu.

Risiti ya shughuli fulani inaonekana kuwa na maandishi tofauti tofauti kuhusu shughuli hiyo, ni risiti ya kibiashara ya usafiri ya Kenya ya Jomo Kenyatta Airport.

Maboga ya aina mbili tofauti yamepangwa kwenye sehemu fulani ya kibiashara. Kuna maboga makubwa ya rangi ya kijani kibichi na manjano na kuna maboga madogo ya rangi ya udongo.

Mazingira haya ni mazingira ya kibiashara. Kuna bidhaa mbalimbali zinazo onekana kama vile, viazi mbatata, soda kwenye friji na maandishi ya Mpesa kwenye mlango. Pengine ni mahali pa ku....

Duka ni la kuuza viatu. Lina viatu vingi vya aina tofauti tofauti. Kuna viatu vya akina dada na vya wanaume. Viatu vyenyewe vina rangi tofauti tofauti vya kupendeza. Rangi ni nyeupe, nyekundu na rangi nyingine. Mteja anatembea pembeni kukagua viatu hivyo. Duka lenyewe linapendeza kwa rangi zake zilizopakwa ukutani.

Magari mengi ya rangi tofauti tofauti, yameegeshwa katika sehemu flani. Watu wametulia upande mmoja wa mbele ya magari. Miti mirefu inaonekana upande mwingine.

Maeneo ni ya kibiashara. Matunda mengi kama vile maembe, machungwa, ndizi, maparachichi yanaonekana kupangwa katika makundi. Wanunuzi wanaonekana wakitembea na kuchagua matunda wanayoyataka. Wauzaji pia wamekaa kuwasubiri wanunuzi.

Magurudumu manne ya gari fulani ni ya rangi nyeusi. Yanaonekana kuoshwa kwasababu ya shughuli fulani katika mazingira masafi na ya kupendeza.

Mabunda ya noti ya shilingi elfu moja yameshikwa na mtu fulani, noti zenyewe ni za kupendeza, zina maandishi ya Kenya, nambari elfu moja na majengo maarufu nchini Kenya. Tarakilishi inaonekana upande mwingine kwenye meza.

Friji ambayo imeekwa kwenye upande fulani sokoni inaonekana kuna vitu vingi kama vile maziwa, gururu na vibuyu ambavyo vimebeba vitu ambavyo vinaharibika kwa haraka. Kando kunaonekana mlango fulani wa kimanjano ambao umefunga duka.

Magarisha nyingi ya aina tofauti tofauti yamepangwa kwenye foleni. Kuna magari meupe, meusi na aina nyingine ya rangi. Mazingira yenyewe yanafurahisha kwa usafi wake. Kuna vijiboxsi ambavyo vimechorewa kuelekeza magari hayo.

Magari ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, na gari la kisamawati yameegeshwa katika uwanja kando ya msitu fulani. Msitu wenyewe una nyasi ndefu ndefu, miti mirefu, na mwanaume amesimama mbele ya gari la kisamawati akitazama upande mwingine.

Katika maeneo ya kibiashara, matunda tofauti tofauti, yamepangwa kwenye makundi tofauti kufurahisha wanunuzi. Nyanya, vitunguu, pilipili hoho na dania, zinaonekana za kupendeza.

Biashara lililotangaza biashara ya bima ya Yahu. Lina picha ya pikipiki, lina maelezo ya bima hiyo na nambari za simu ya bima hiyo na maelezo mengine.

Magari matatu, magari shangingi ya kupendeza yamepangwa kwenye foleni kwenye maskani fulani ya kifahari .Maskani yenyewe yanapendeza kwa usafi wa kutii ,nyuma yake kunaonekana taa zilizofungwa kwa ubora wake .

Katika mazingira haya ya kibiashara, ni katika kibanda kinachouza soksi. Soksi zenyewe ni za kupendeza. Ni za rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya zambarau, nyeupe, nyeusi, nyekundu na rangi zingine tofauti. Kibanda chenyewe kimejengwa kutumia chuma na mbao. Kuna bidhaa zingine zinazouzwa upande mwingine kama vile nguo.

Gari shangingi la aina ya Prado, limeegeshwa katika maskani ya mtu binafsi upande wa lango kuu. Gari lenyewe, linapendeza. Lina usajili wa kisasa wa KDK na bendera ya Kenya imebandikwa kwenye usajili huo.

Bunda la noti la shilingi elfu mmoja za kenya za zamani. Zinaonekana kupokezwa mtu fulani aneyeipokea. Pengine ni baada ya kununua kitu fulani cha dhamani. Noti zenyewe zimechorwa wamnyama pori ambao ni tembo, zimeandikwa maandishi ya nambari ya shilingi elfu moja.

Magari ya kupendeza ya rangi tofauti tofauti kama vile meupe, meusi na rangi mengine yameegeshwa kwenye foleni katika maegesho fulani. Mazingira ni ya kupendeza. Upande mwingine unaonekana mawingu ya kupendeza.

Mazingira ni ya kibiashara ambapo ni sokoni. Matunda na bidhaa kama vile nyanya, katiti, mahindi, ndizi na viazi mbatata, vimepangwa katika makundi maalum. Wateja wanatembea wakichagua bidhaa, wanazozitaka.

Gari shangingi la rangi nyeupe linafurahisha, limefunguliwa mlango wa mbele na kwenye mlango huo, umetunduka funguo za gari hiyo. ni gari ni gari la yaotomatiki ambalo linaendesha kwa miundo ya kisasa.

Duka la kukusanya maziwa ya Kieni, limezingatia usafi wa hali ya juu. Kuna bango lililoandikwa jina la kituo hicho, na ng'ombe umechorwa upande mwingine. Mtu fulani, ambaye ni mwanaume anaingia katika kituo hicho.

Maeneo haya ni ya kibiashara, kuna biashara tofauti tofauti kama za kuuza matunda, kuweka na kutoa pesa na usafiri, akina mama wanaonekana kutulia kando ya biashara zao za matunda. Mteja anaonekana kusimama katika duka la Mpesa.

Katika jengo hili, hapa ni upande wa chini kabisa, floor ya kwanza, ya chini, ambayo ni maegesho ya magari, kuna magari ya kufurahisha, ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti za kupendeza. Kuna magari ya samawati, nyeupe, na magari meusi ya kufurahisha.

Eneo hili la kibiashara lina matunda mengi yaliyofungwa kwenye makundi maalum. Maembe, machungwa, maboga, parachichi, ndizi, nanasi, vitunguu na matunda mengine, yanaonekana ya kupendeza.

Kidhibitimwendo cha rangi nyeusi kina maandishi ya nambari wa rangi nyeupe. Nambari hizo zinaanzia sufuri hadi mia mbili sitini. Kuna taa ya rangi nyekundu pembeni katikati ya vidhibitimwendo hivyo.

Katika sehemu ya kuegesha magari. Magari madogo ya rangi tofauti. Kuna gari jeupe, jekundu na gari jeusi yaliyoegeshwa kwa laini katika mazingira safi.

Magari mapya ya kupendeza ya rangi tofauti tofauti kama vile, meupe meusi na samawati yamepangwa kwenye duka flani ambalo ni la kuuzia magari. Eneo lenyewe limezingatia usafi wa hali ya juu kuwavutia wanunuzi.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya, noti ya kitambo, na noti inayotumika kwa sasa. Noti ya kale iko upande wa juu na noti ya kisasa iko upande wa chini. Noti ya kale imechorwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya ilhali, noti ya pili, ina machapisho ya utalii ya ndovu.

Gari shangingi la kifahari la aina ya Volkswagen linapendwa. Limeegeshwa katika maskani maalum. Maskini yenyewe ni safi. Ua la maua ya kijani kibichi, linaonekana kufurahisha upande wa nyuma.

Mwanamke ambaye ni mhukumu wa kituo fulani kinachouza maziwa. Amevalia nguo maalum ya kazi iliyo na chapa ya Daima. Anaonekana kuzishika na kuzikagua gururu zilizopangwa katika sehemu fulani. Chini kunaonekana maziwa yaliyo kwenye pakiti tofauti tofauti.

Cheti cha kulipia ushuru cha huduma ya KRA kinaonekana cha kupendeza. Ni cha rangi nyeupe na kina maandishi ya rangi nyeusi.

Katika eneo la kuegesha magari, lina magari mengi ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti. Magari mengi ni meusi mengine ni meupe na machache ni mekundu. Magari yenyewe yameegeshwa kwa ufasaha wenye laini ndefu ndefu.

Katika sehemu ya kupakia magari, ina magari mengi ya rangi tofauti tofauti. Magari mengi ni ya rangi nyeupe, mengine ni ya rangi ya nyekundu, mengine ni ya rangi nyeusi, njano na magari mengine. Magari yenyewe ni mazuri na yanapendeza kwa kuwa yamepangwa kwenye foleni.

Maeneo haya ya kibiashara yamejengwa kwa muundo wa kisasa, yana taa nyingi za kupendeza, magari ya kifahari yameegeshwa, magari yenyewe ni ya rangi tofauti tofauti kama vile, mekundu, meupe na rangi ya manjano. Watu wanatembea kuelekea upande fulani kupata huduma.

Katika mazingira haya ya kibiashara panaonekana magari mengi yaliogeshwa kwa muundo fulani. Magari yenyewe ni ya rangi tofauti tofauti kama vile meusi, meupe na magari mengine mengi.

Magari shangingi yameegeshwa katika maskani fulani. Magari yenyewe yana rangi tofauti tofauti. Kuna gari la rangi ya machungwa, gari la kisamawati la Ferarri na gari jeupe lililoendeshwa.

Katika mazingira ya kibiashara, ni soko linalouza nguo, nguo zenyewe ni za kupendeza. Zina rangi za kuvutia kama vile rangi ya chungwa, rangi ya kijani kibichi, nyeupe, samawati na zingine za kupendeza.

Posta ya kibiashara, ina maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na rangi nyekundu. Posta yenyewe ni ya rangi ya kisamawati. Kuna mwanaume aliyeshika simu akiangalia jambo fulani. Ameketi kwenye gari lake, na amejawa na furaha nyingi.

Duka la kibiashara linatoa huduma tofauti tofauti za kibiashara kama vile huduma za M-Pesa, za kuweka na kutoa pesa. Kuna kijibandiko cha sacco kama vile kijibandiko cha rangi ya manjano kilichoandikwa Western Sacco. Duka lenyewe, linafurahisha kwa rangi zake za kuvutia na lina umeme na taa nyingi za kuvutia.

Posta ya bima ya afya ina maneno na rangi za kufurahisha. Ina rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, samawati na rangi zingine. Picha ya familia inaonyesha baba, mama na mtoto waliojaa.

Mtu ameshika simu ya kisasa ya kupendeza. Amefungua simu upande wa Mpesa pengine anataka kuitumia kutoa pesa. Upande wa nyuma kunaonekana ukuta mkubwa uliojengwa kutumia mawe na simiti.

Magari haya ya kibiashara yanafurahisha kwa usaki wake. Kuna magari mawili ya rangi nyeupe. Kuna gari kidogo cha kibiashara kinachouza mayai, Kuna mwavuli bidhaa tofauti tofauti kama vile vikapu na nguo, zinaonekana upande mwingine kwenye kibanda.

Posta ya bima ya afya, ina maelezo na picha za kupendeza. Kuna picha ya mlango mweupe iliyofunguliwa na maelezo yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na rangi nyeusi kueleza bima hiyo.

Duka la kiutalii, linauza michango ya watu, wanyama na vitu vingine vya kitalii. Lina ngozi na paa lililowekwa kusaidia wateja kuona bidhaa hizo.

Poster ya bima ya magari ina chapisho ya gari nyeupe la kupendeza. Ina maandishi mengi kama vile nambari ya simu kwa maandishi meupe, maandishi mengine ya kimanjano na rangi nyeusi.

Posta ya bima ya mifugo ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe. Ina picha ya mbwa wa kupendeza mweusi. Mbwa mwenyewe amefungua mdomo. Amelala katika mazingira masafi yenye nyasi nyingi.